Hizi ni ndizi mbichi ambao ametolewa maganda. Bado hazijaiva kwa sababu rangi yake ni majani. Kuna mtu ameshika mkono, ametoa maganda hizo ndani bado haijaiva lakini bado ikiwekwa kwa maji na ichemshwe inaeza liwa.

Hapa kuna, kijana kijana huyo amevaa kofia. Anaguza ndizi. Ndizi hizi ameipanda. Ndizi ni chakula mzuri sana. Na pia ndizi iko na pesa ikipelekwa sokoni mkulima anapata pesa mapato zake.

Kuna ndizi, hii ni ndizi bado iko shambani haijakatwa ni rangi ya kijano sasa haijaiva lakini ikiwekwa kwa karatasi ikawie kwa siku nne au tano au wiki moja huwa inaiva na unaweza kaa navyo kukula.

Mama na ng'ombe. Mama amekaa chini akikamua ng'ombe. Pia ng'ombe, imefungwa mguu, na ng'mbe inakamuliwa kwa ndoo. Maziwa ya ng'ombe inatusaidia sana kama vile kukunywa, kuuzwa, inaleta faida. Ng'ombe ni mnyama mzuri sana.

Hii ni ndizi, ndizi mbichi bado haijaiva, iko kwa mti lakini ikiiva huwa zinakulwa. Bado ikiwa hivi, zinaweza chemshwa, viwekwe kwa moto iliwe, lakini si vizuri kukula.

Ndizi hii ni ndizi mbichi, ni ndizi ambayo imekatwa kwa mti wake sahii tu. Hizi ndizi zinakaa wiki moja ziive, zikiiva zinakulwa ama zinapelekwa sokoni kuleta pesa, pesa ambayo inapanda na ndizi ingine.

Huyu ni mkulima mkulima huyu kwa mkono wake ameshika mahindi karibu yake kuna mti mkubwa ya mahindi. Hii shamba yake pia ni kubwa mkulima huyu anakaa ni kama anafurahia kwa sababu anamsaidia. Hizo mahindi akipeleka sokoni anapata pesa na anapata mavuno yake.

Hawa ni wafanyikazi wa kampuni. Hii ni kampuni ya maziwa. Maziwa hizi inatoka ng`ombe yanaletwa hapa yanasafishwa baadae yana processiwa mpaka yanakua maziwa ya koroga.

Hii ni shamba ya ndizi. Hizi ndizi bado ni kidogo sana bado haijafika umri ya kuleta matunda. Lakini zikikaa na zikiwa zimeangaliwa vizuri huwa zinakuwa kubwa na zinaleta matunda. Ndizi yani na ni vizuri sana. Na nampea mtu ambaye amepanda pesa.

Hapa kuna mkulima mmoja amesimama karibu na ngombe ananyunyuzia dawa. Huyu mkulima anafanya vizuri sababu ukinyunyuzia dawa ngombe anakuwa na afya tele kwa sababu inauwa vidudu vyote vya juu yake.

Kuna mama amesimama hapa anaangalia ndizi. Hizi ndizi zinakaa kama zimeharibika, kando ya hizi ndizi kuna mwanaume amesimama pia. Mama anataka kuchukua hizo ndizi lakini zinakaa zimeharibika.

Magari kubwa kubwa ya lori yanaleta ndizi. Hizi ndizi zinakuja kutoka huko shambani. Zinakaa bado hazijaiva kwa sababu ya rangi yao. Kuna watu wengine wako ndani ya magari yanatoa hizi ndizi.

Hizi ni ndizi. Ndizi hizi ziko tayari kuwekwa sokoni na ndizi hizi bado lakini hazijaiva kwa sababu rangi yao ni mbichi bado, rangi ya majani. Ikiwa rangi ya njano ndio inakuanga yameiva.

Huyu ni mkulima, mkulima amesimama chini ya mti mkubwa wa ndizi. Mti huo unakaa kama unataka kuanguka, kuna kitu kimewekwa kunazuiliwa ili usianguke. Pia kuna ndizi, matunda yake imekuja, sasa ni wakati wa kuvuna.

Hii ni bakuli iliyowekwa uji hii uji maziwa ndo walieka juu yake pia kuna watu watatu wanatumia vijiko kukunywa hio uji. Uji hii inaaka tamu sana imewekwa kwa bakuli.

Wamama wamekuja wamama watano. Wanapakua chakula, chakuaa ni mchele au ni ugali. Wamepanda, karibu na wao kuna miti, hiyo miti inakaa ni miti ya maembe. Hawa wamama ni wakulima.

Ndizi, ndizi hizi zinaegeshwa mahali kuna mtu anabeba ndizi juu anaweka ingine juu yake. Sasa hizi ndizi zinakaa kama kusafirishwa mahali ingine. Hizi ndizi bado hazijaivaa kwa vile rangi yake inakaa ni njano.

Hapa kuna mtu ambaye anashika ndizi, yani anakaa kama mtu wa kuuza ndizi, ndizi ni chakula mzuri sana kwa binadamu, ndizi ni aina ya virutubisho, huleta kinga kwa mwilini, ndizi pia ni mtanisho.

Hapa naona mama ambaye akona kitu nyeupe kwa mkono anaeka kwa beseni, hao wamama wengine pia wanaangalia vile anafanya hiyo tendo mmoja amekaa chini na mwingine anataka kukaa chini Hawa ni wamama wa huko ushago .

Kwa hii picha naona ndizi, ndizi inakaa ndizi poa, ndizi ambayo kukula, inakusaidia kwa afya. Ndizi hapa ni ndizi moja mbili tatu nne. Ndizi tano, apana, nne. Ndizi ni moja chakula nzuri sana.

Hapa ni njia, mtu wa boda boda amebeba majagi kubwa kubwa, anaenda sasa hizo, majagi kuna maziwa ama kitu nyingine, anataka kuzipeleka sokoni, ili kuuza hiyo maziwa.

Hapa ni mahali watu wanapeana chakula, chakula ni mchele, kuna sinia kubwa kwa jiko na watu wamepiga foleni ili kila mtu apate chakula yake. Kila mtu amebeba bakuli kidogo.

Mama amesimama hapa akiwa ameshika mti wa ndizi, mkono wa kulia wote uko na ndizi. Anakaa kama ako katikati ya shamba na ndizi hizi ni zake.

Ng'ombe, ng'ombe hizi zinaleta maziwa mingi sana, zinaitwa dairy, hizi ng'ombe mbele yao kuna maji ambao wanakunywa. Moja ya ng'ombe amekaa chini, ng'ombe hizi husaidia watu kutoa maziwa na mkulima ambaye anafuga hao ng'ombe huwa anapatanga faida nyingi sana.

Watu watatu wakiwa kwa nyumba kidogo. Mmoja wa hao watu anakaa ni mwanamke mzungu akimwangalia watoto wapili wakiwa wanapika kitu kwa jiko au wanamchemsha kitu kwa jiko.

Mti ya ndizi imepandwa hapa, kuna mbolea imewekwa, ni mbolea ya samadi ama ni mbolea ya kinyesi. Mti ikiwekwa mbolea huwa inakua haraka, mbolea hizi husaidia mti kua na kuleta mavuno mazuri sana.

Ndizi mingi zimeekwa hapa. Ndizi hizi ni rangi ya kijani, bado hazijaiva. Ndizi kama hizi zikipelekwa sokoni, watu ununua, watu wa bure hukuja kununua na uweka mahali ili iive.

MAma huyu amekaa chini akikamua ng'ombe yake, anakaa kama amefurahia. Amevaa suruali jinsi ya colour blue na pia ako na jagi kidogo ya kutoa maziwa hapo.

Hii ni shamba, shamba hii iko na mimea aina tofauti kama vile ndizi, kabeji na mimea ingine yanayovuniwa sasa . Hizi ndizi zikiwa kubwa zinaleta matunda, hiyo matunda inauzwa na pia inakuliwa.

Hii ni ndizi. Ndizi ambayo bado ijeiva lakini inaeza tumika kukula unakatakata hizi ndizi unaeka kwa moto baadae unaeka chumvi halafu unakula ikiwa kama bado ijeiva lakini kama imeiva unakula hivo hivo ikiwa rangi ya manjano.

Kuna watu wawili wa ng’ombe. Ng’ombe hao wanakamuliwa kwa kutumia mashine na maziwa hayo yanawekwa kwenye jagi kubwa. Majagi hayo hutumika baadaye kubebea maziwa hayo ili yasafirishwe mahali pengine.

Huu ni mtu ambao amebeba ndizi mingi, anataka kuweka ndizi hapo kwa gari, gari aina ya Probox, hii gari, hizi ndizi zinakaa kama bado haijaiva ni kwa sababu rangi yake ni kijani, hapo nyuma naona watu wameshughulika vila ya maisha yao.

Hii ni ndizi. Ni ndizi ambayo haijakaa kama zimeiva, kwa sababu ya rangi yake. Rangi yake ni kijani. Pia hii ndizi inabebwa kwa gari, gari aina ya Pickup. Hii gari, yaani hii ndizi zimetoka shamba saa hii saa hii kwa sababu...

Hii ni maziwa ya ng'ombe imewekwa kwa bakuri, pia kuna kijiko inayotumiwa hapa kutoa mafuta kutoka maziwa ya ng'ombe. Ng'ombe maziwa yake ni mzuri sana na inaweza kunywa na pia huwa inasaidia afya.

Mti umekauka. Hii mti ni mti ya ndizi. Sijui imekauka labda ni ukosefu wa maji au mkulima wa hii mti hakuwa anaangalia au anazingatia afya ya hii mti.

Huyu ni ng'ombe ambaye amesimama. Ng'ombe kwa matiti yake amefungwa vitu, mashine ya kutoa maziwa. Pia, huyu ng'ombe anakaa kama anakula nyasi, au huyu ng'ombe anakunywa maji lakini si vizuri kufungafunga ng'ombe na kuacha.

Mama mmoja, ambaye amebeba mtoto, nyuma yake, ako anashika ndizi. Hii ndizi, ni mti ya ndizi ambayo bado iko kwa mti yake, haijaiva lakini anakaa kama hii shamba ni yake. Pia, karibu na yeye kuna mama mwingine ako na panga.

Mtu anachunga ngombe. Ngombe yake watano. Amevaa suruali na fulana. Karibu na yake ni mto, maji inaonekana na pia inaonekana mvua inataka kunyesha ma mti mrefu ndio ngombe zinakalia chini yake.

Hivi mtu ameshika miti hiyo miti iko na madoa madoa mashimo mashimo inaonyesha kuwa vidudu vimekula, inaweza zuiliwa Kwa kupatia dawa hizo miti na baadae hizo zinaisha.

Hapa kuna mama wamama wengine ata wako nyuma yake. Mama huyu anauza ndizi amevaa shati ya rangi ya nyekundu na pia amevaa skafu kwa kichwa. Ndizi zikiiva ni mzuri kwa afya ya binadamu.

Hii ni shamba, shamba ya mtu ndizi mti ya ndizi imekuwa hapa lakini bado haijatoa matunda yake ikikuwa kubwa na ikipatiwa maji itakuwa kubwa na ilete hizo matunda ambayo itapelekwa sokoni na kukulwa.

Huyu mama ako shambani, amevuna mahindi, mahindi haya anayatoa maganda anaweka mahali. Baadae hizi mahindi anazitumia kuuza ama anatumia kukula mahindi haya.

Hii hapa ni ng'ombe wamelalia, pia ngombe hizi ziko na nyasi mbele yao zinakula, zingine zimeshiba zimelala lala, na pia imeleta kinyesi, kinyesi ya ng'ombe ni mzuri sana inaleta mimea kupanda kuwa haraka na kuleta matunda mazuri sana.

Hapa ni naona mkulima ananyunyiza dawa ng'ombe. Ng'ombe zikiwa kwa line , zikiwa kwa laini. Eeeh, huyu mkulima anakaa ni mwanamke.

Hapa ni sokoni, ni sokoni ya mboga na matunda naona ndizi tofauti tofauti yenye imeiva na bado yenye haijaiva, kuna manyanya, kuna kitunguu. Watu wakuje hapa kuchukua hizi vitu.

Hizi ni ndizi, ndizi hizi bado ziko kwa miti bado hazijaiva zingine na kuna zingine zinakaa kama zimeiva kwa sababu ya rangi ya njano zingine ni rangi ya majani kwa hivyo inamaanisha haijaiva. ndizi hizi ikipelekwa sokoni, mtu anapata pesa na anatajirika akifanya akirudia rudia hiyo mtindo.

Ng'ombe wawili, ng'ombe wawili wadogo wadogo wa miaka mbili au tatu, izi ng'ombe ziko kwa mahali ya kuoshwa ya madudu, mtu ambaye anatumia hizi ng'ombe anapata maziwa mzuri sana ikiwa kubwa.

Huu ni ng'ombe. Ng'ombe anakunywa maji. Huu ng'ombe amefungwa. Nyuma yake ni uwanja mkubwa sana. Uwanja ambayo haina hata miti ata mmoja. Hii si vizuri, kukata miti si vizuri, kwa sababu miti huleta mvua.

Hapa ni watu. Hawa watu wanapanda miti. Hii mti ni mti ya ndizi. Ndizi ni mti mzuri sana kwa sababu, ikikuwa mkubwa inaleta ndizi, hio ndizi pia yanakulwa, inatusaidia sisi maisha yetu kila siku.

Ng'ombe hawa ni ng'ombe. Diri ni ng'ombe yenye maziwa mengi sana. Ng'ombe hizi kuna wengine wadogo, wengine wakubwa. Mkulima ambaye analisha ng'ombe anapata maziwa. Maziwa haya yanamsaidia kama vile kuuza.

Hapa ni mahali ambapo imeegeshwa nyasi. Hii nyasi huwekwa hapa ili ipatiwe wanyama wa nyumbani kama vile ng'ombe. Mkulima amejiwekea hizi nyasi kutumia badaye.

Hizi ni shamba za ndizi, ndizi hizi bado hazijaiva, ziko kwa miti, lakini ikiiva inapelekwa sokoni, sokoni hapo inauzwa, mwenye kupanda atapata pesa yake na atakuwa amefaidika.

Hapa ni shamba. Ndio sahihi, ndio mimea ndio imepandwa. Hii mimea ni kama ni mahindi ama ndizi. Zikikua kubwa, zinamsaidia mkulima kama vile kukula, kupata pesa, kupeleka sokoni na kadhalika.

Hii ni ndizi. Ndizi hii iko kwa miti. Saa hii saa hii ndio imemea hapa. Haijakuwa kubwa. Ikimea kiasi na iki saa hii ni mbichi. Ikikawia sana kwa miti inakuwa vizuri na inapelekwa sokoni.

Hapa naona ndizi, nikiangalia vizuri sana ndizi hizi zinakaa rangi ya kijani bado haijaiva. Pia imefungwa na begi au karatasi sijui kwa nini labda ili yaive. Ndizi ni moja ya chakula vizuri sana wakenya hutumia.

Kuna ndizi mingi sana hapa, hizi ndizi huwa zinapelekwa sokoni zinauzwa mtu mkulima ambaye amepanda hizi ndizi huwa anapataa faida mingi sana. Kwa vile, ndizi ni moja wapo ya chakula zuri Kenya inatumika. kama vile hizi ndizi zinakaa mbichi lakini zikiivaa huwa zinakuwa tamu sana.

Ng'ombe kuna kamuliwa na mkulima. Mkulima huyu anakamua akiwa amevalia kofia nyuma, amekaa chini na pia ng'ombe anatoa maziwa mingi sana. Maziwa haya yanasaidia mkulima, anakunywa, anatumia na pia anauza hiyo maziwa.

Hapa naona shamba limechomeka kama vile mahindi imechomeka. Kuchomeka kwa hii shamba inawaletea hasara wakenya ambao wamepita shida, wamepatia pesa kila kitu kutengeneza hii shamba ikiwe vizuri.